Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kilimo kuna safu za matunda na mbogamboga kama: pilipili hoho, tango, nyanya, vitunguu, viazi na machungwa zilizopangwa kwenye vikapu na makreti, watu kadhaa wanaonekana wakinunua au kuuza wakionesha kuwa ni soko lenye shughuli nyingi. Mandhari hii inaonesha upatikanaji wa chakula safi, ajira kwa wakulima na wauzaji na mzunguko wa uchumi wa ndani.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wauzaji na wanunuzi wanashirikiana kwa karibu. Meza na vikapu vimejaa matunda mbalimbali kama; ndizi, mananasi, maembe, matikiti maji, tufaa, na nazi. Rangi za mazao zimepangwa kwa mvuto mkubwa, zikionyesha msisimuko wa biashara za mazao ya kilimo.

Soko la wazi lenye meza iliyojaa mbogamboga mbalimbali kama nyanya, vitunguu, karoti na mboga za majani. Watu wawili wapo nyuma ya meza, mmoja akiwa ameshika simu ya mkononi. Mandhari ya nyuma inaonesha wafanyabiashara wengine na wateja wakishughulika katika shughuli za kila siku. Miundo ya mbao na vibanda vya soko inaonesha kuwa ni soko la mtaa linaloendeshwa kwa njia ya kawaida na ya kijamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wauzaji mbalimbali wanauza matunda na mbogamboga. Meza na vibanda vimejaa mazao kama: nyanya, ndizi, pilipili hoho na mboga za majani. Watu wamesimama na kukaa, wakifanya kazi na kupanga bidhaa zao, pia kuna miavuli na vibanda vya muda vinavyotoa kivuli kwa wauzaji. Mandhari hii ya kuvutia na yenye rangi nyingi na inaonyesha uhai wa biashara za kila siku.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo watu wanashughulika kununua na kuuza bidhaa. Katika sehemu ya mbele kuna meza iliyojaa nyanya, karoti na pilipili hoho, zikiwa safi na zenye mvuto. Nyuma kuna vibanda vingine vya mboga na matunda pamoja na wateja wakizungumza na wauzaji. Soko limefunikwa na miamvuli ya rangi mbalimbali, likitoa kivuli na kuongeza mvuto wa mazingira.

Mandahari ya soko lenye shuguli nyingi ambazo wachuuzi kadhaa wameketi mbele na vikapu vya nyanya za aina mbalimbali, wachuuzi hao wamevalia mavazi ya rangi tofauti na vitambaa kichwani wakionekana kuzungumza au kupanga bidhaa zao kwa uangalifu, nyuma yao kuna jengo la zamani, moja likiwa na bango linalo sema (OLA TRADING), ikiongeza ladha ya biashara ya mtaa.

Mwingiliano wa moja kwa moja kati ya muuzaji wa mboga na mteja katika soko la wazi muuzaji ana meza ilioyojaa mazao safi kama nyanya, mayai, mboga za majani na mboga zinginezo. Anaonekana akimkabidhi mteja mfuko wa plastiki uliojaa bidhaa, ambapo mandhari ya nyuma inaonyesha shughuli nyingi za soko na watu wengine wakinunua au kuuza bidhaa, hii ikiwa ni taswira halisi ya soko la chakula la mjini ambapo wafanya biashara huuza bidhaa moja kwa moja kwa walaji.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali ambapo mtu mmoja ameketi nyuma ya meza yenye kreti za nyanya akionekana kuwa muuzaji, huku mwingine amesimama na kikapu chenye nyanya akionekana kuwa mnunuzi. Soko hili linaonyesha umuhimu wa mazao ya kilimo kama nyanya katika maisha ya kila siku.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga matunda na mbogamboga kama nyanya, vitunguu, tikiti maji na mboga zingine kwenye vikapu na bakuli, kila muuzaji ana kibanda chake na soko lina kivuli cha turubai au mabati ya muda mandhari niya rangi nyingi ikionyesha uhai wa soko la jamii na mwingana moja kwa moja kati ya wauzaji na wanunuzi.

Soko la wazi lenye msongamano wa watu ambapo matunda na mbogamboga safi zimepangwa kwa mvuto mkubwa, kuna ndizi zilizoning'inizwa, maparachichi maembe na matunda mengine yaliyowekwa kwenye vikapu na makreti, watu kadhaa wanaonekana wakinunua na kuzungumza kwa wauzaji wakionyesha uhai wa biashara ya moja kwa moja, huu ukiwa ni mfano wa soko la kilimo la kijijini au mjini linalouza mazao ya chakula moja kwa moja kutoka kwa wakulima hadi kwa wafanyabiashara wa rejareja.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga nyanya kweny ndoo na kreti za plastiki. Wauzaji wamevaa aproni na wamekaa nyuma ya meza au kreti, wakihudumia wateja wanaopita. Mazingira haya yanaonesha soko la wazi lenye muingilianao wa kijamii na biashara hai ya mazao ya chakula.

Soko la mbogamboga lenye shughuli nyingi ambapo nyanya, karoti vitunguu ,na pilipili hoho, vimepangwa kwa ustadi kwenye vikapu na mafungu, wauzaji wawili wanaonekana wakiwa wameketi pembeni ya bidhaa hizo ambapo madhali hii inaonyesha soko la wazi lenye rangi na harufu ya mazao safi likiwa na kama kitovu cha biashara na mahusiano ya kijamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji mbalimbali wamepanga bidhaa zao kwenye meza na vibanda vya muda, kuna matunda na mbogamboga kama nyanya, ndizi, pilipili hoho na mboga za majani, Watu wanatembea wengine wakiwa wamekaa nyuma ya meza zao na wengine wakiwa wanahudumia wateja, soko limefunikwa na miamvuli na vibanda vya turubali kwa ajili ya kivuli, mandhari hii ni ya rangi nyingi na inaonesha uhai wa soko na jamii.

Soko la wazi lenye wauzaji kadhaa wa mazao safi ya kilimo. Mazao yanaonekana kuwa ni majani ya vitunguu na kabichi yaliyopangwa kwenye makreti na Vikapu. Wauzaji wamekaa chini ya kivuli cha maturubai na kuna mifuko ya vyombo mbalimbali pembeni yao. Mazingira yanaonesha shughuli nyingi, rangi za mazao ya kuvutia na hali ya uhai wa biashara ya mjini.

Soko la wazi lenye muuzaji wa mazao, muuzaji huyu ameketi huku akishikilia bakuli la kijani lililojaa nyanya. Mbele yake kuna kreti la njano lenye nyanya zilizofungwa kwenye mifuko ya wavu. Na kushoto kuna kikapu chenye pilipili hoho za kijani, ambapo kulia kuna gunia kubwa lililojaa maharage yaliyokaushwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha wauzaji wengine na miamvuli ya rangi mbalimbali ikionyesha uhai wa shughuli nyingi za sokoni.

Soko la wazi ambapo mtu anapanga na kufungasha nyanya katika banda lake na kuna watu wengine wakionekana nyuma wakiwa wamesimama na wengine wamekaa wakishiriki katika shughuli za soko. Nyanya zimejaa kwenye banda hilo na kuna vyombo vingine vya kuhifadhia bidhaa karibu. Hii ikiwa ni mandhari ya kawaida katika masoko ya Tanzania ikionyesha uhai wa biashara ya mazao ya kilimo.

Soko la wazi wenye wauzaji kadhaa wa mazao safi bidhaa zinazouzwa ni pamoja na nyanya, vitunguu, na kabichi vikiwa vimepangwa kwenye vikapu na makreti chini ya kivuri cha turubai. Wauzaji wamekaa karibu na bidhaa zao wakihudumia wateja au wakisubiri wanunue. Hii ni taswira ya soko la wakulima ambapo bidhaa huuzwa moja kwa moja kutoka shambani hadi kwa mlaji.

Soko la wazi kwenye shughuli nyingi ambapo watu kadhaa wanaohusika na kuuza na kununua mazao muuzaji mmoja aliye mbele amevaa kofia nyekundu na barakoa akionekana kuweka viazi kwenye ndoo za njano zilizoandikwa "onja", pembeni kuna magunia makubwa ya viazi na mazao mengine huku watu wengine wakionekana wakikaa au wakihudumia bidhaa zao mazingira haya yanaonyesha soko la nje na uhai wa biashara za kila siku.